Kuna watu wawili ambao wanatembea, wengine wawili wakiwa wameketi kwa nyasi, kuna magari pia mengi ambayo zimepakiwa kando yao magari hizi zina rangi kama nyekundu, nyeusi na kijivu.

Mikono ya mtu huyu ina noti ya shilingi mia mbili ,mia moja na hamsini ,Kwa upande ule mwingine kuna noti hamsini. Noti ya shilingi mia mbili ina rangi ya bluu, ya Mia moja ikiwa na rangi ya zambarao na ya hamsini ikiwa na rangi ya chumba.

Watu hawa watatu wanaonekana kuwasiliana, mmoja wao ambaye amevalia koti na kubeba simu mkononi anonekana kupeana maelezo zaidi kwa hao wengine wawili ,nyuma yao kuna gari ya aina mbalimbali.

Karatasi ambalo limechorwa mlango na sanduku la huduma ya kwanza Lina maandishi mbalimbali kama " AAR Insurance brings healthcare to your doorstep. You can now order for your prescribe medication from the comfort of your home via checkups and by dialing and have them deliver to your doorstep ".

Watu wawili wanasalamiana, wale ambao wamesimama kando yao wanapiga makofi, vile vile kuna wengine wawili mmoja akiwa ni muuguzi na mwingine mgonjwa muuguzi huyu anaongea na mgonjwa.

Kuna vibanda kadhaa zilizojengwa na mti na mabati na kuekwa taa kule juu, vibanda hivi vinauza sandali wazi za Maasai zilizo na maiundo tofauti tofauti.

Kuna vyombo viwili, moja ikiwa imeandikwa Kasmart Milk ATM, maziwa fresh, pasturized milk na kando yake kuna chombo kingine ambacho kimeandikwa salad ATM.

Kuna vibanda kadhaa, kwenye vibanda hivi wanauza matunda mbali mbali kama ndizi, maembe, machungwa tikiti maji, nanasi na boga siagi.

Mwanamke huyu ambaye anaonekana kutabasamu amevalia shati ya rangi ya nyeupe pamoja na habloni ya rangi ya udhurungi, kando yake kunda maandishi mbalimbali kama Cover Bora na maandishi mengine.

Tuna mkono, noti na sarafu, mkono huu unaonekana kuishikilia noti ya shilingi mia mbili na kando yake kuna noti ya shilingi hamsini na sarafu ya shilingi hamsini.

Duka hili, linauza maji, na ile aina ya soda, inayotambulika kama, pepsi, pale kando, kuna kreti za plastiki sita, na pipa iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Kuna vibanda vinavyouza bidhaa mbalimbali kama nguo na viatu. Zile viatu ni vya aina mbalimbali na za rangi tofauti tofauti kama hudhurungi , nyeusi nyekundu nyeupe na kijani kibichi.

Kuna aina mbili za gari, moja ambayo ina rangi ya fedha, inaonekana kuibeba ile ingine, iliyo na rangi ya samawati. Kando yao kunaonekana kuwa na maua ya rangi nyeupe.

Magari haya ni ya miundo tofauti tofauti zimepakiwa ndani ya nyumba iliyo na ukuta wa glass kule nje kuna miti na magari zingine.

Kuna basi saba, tano zikiwa na rangi ya chungwa na mbili zikiwa na rangi nyeupe. Basi hizi ambazo zina rangi ya machungwa zinaonekana kutokuwa na taa na taili. Ya kwanza ambayo ina rangi ya machungwa inaonekana kufunguliwa buti ya mbele .

Kuna nguo za aina mbalimbali katikati ya hizi nguo kuna watu wawili , mmoja amesimama mwingine akiwa ameketi . Nguo hizi zina rangi mbalimbali kama rangi ya manjano, kijani kibichi, nyeusi, kijivu na mengine mengi.

Noti hii ya shilingi mia tano ina picha ya Mzee Jomo Kenyatta mbele yake na fimbo ya bunge, jengo la bunge la Nairobi na mnara wa saa nyuma yake.

Chini ya umbrella iliyo na rangi ya samawati inaonekana kuwa na troli ambayo imeandikwa farmers choice na kuwa na rangi nyeupe. Kando yake mnaonekana vibanda ambazo zinauza aina mbalimbali ya nguo na begi.

Sarafu ya shilingi ishirini ni nyingi kuliko zile za shilingi kumi. Sarafu ya shilingi ishirini Ina rangi ya fedha, ambayo imeizunguka kwa nje na rangi ya dhahabu iliyo kando yake.

Kuna duka mbili. Moja ikiwa imepakwa rangi ya kijani kibichi na kuandikwa Mpesa. Lile la pili lina bango juu yake ambalo ni nyekundu na imechora soda.

Noti hii ya shilingi elfu moja, ambayo imeshikwa na kidole cha gumba ina maandishi kama banki kuu ya Kenya, Central Bank of Kenya, legal tender for one thousand shillings , shilingi elfu moja na maandishi mengine mengi.

Kuna noti kumi na moja .Zote ni za shilingi elfu moja. Noti hizi zina rangi ya udhurungi na picha ya mzee Jomo Kenyatta aliyeketi. Kando yake ni bunge.

Noti hili la elfu moja ya Kenya Ina picha ya kiongozi anaye itwa Jomo Kenyatta. Kando yake Kuna jengo la bunge. Kuna noti hili Kunaonekana maandishi pia Kama legal tender for one thousand shillings shilingi elfu moja.

Gari hili la rangi ya machungwa ambalo limezibeba magari kumi linaendeshwa kwenye barabara ya lami. Kando yake kuna nyasi na miti za aina mbalimbali.

Duka ambayo imeandikwa Mpesa na kupakwa rangi ya kijani kibichi na nyeupe, inaonekana kuwa na friji ambayo ni ya rangi nyekundu. Ndani ya friji hili, kuna soda na aina mbalimbali za juisi.

Karatasi hii ambayo ina maandishi mbalimbali kama safe guard your boda with an affordable third party cover for six months at only Kenya shillings two thousand five hundred ina picha ya watu wawili wanaoendesha pikipiki ,mmoja wao akiwa amebeba abiria.

Kuna duka ambalo limeandikwa Highridge KIENI DAIRY PRODUCTS LTD milk shop mbele ya duka hii kuna mtu ambaye amesimama, nyuma yake tunaona mgomba.

Kuna vibanda kadhaa na kwenye vibanda hivi mnauzwa matunda vya aina mbali mbali kama Machungwa, Maembe, Ndizi, matunda ya Karakara, Tikitimaji na Nanasi.

Kuna noti kadhaa za shilingi elfu moja . Noti hizi zimebebwa na mkono ambayo inaonekana kuvitoa kutoka kwenye Sacco ya fedha. Noti hizi vilevile vina rangi ya hudhurungi.

Kuna maandishi kama balance, ksh. 68,800, available fuliza Ksh. 34,900, send and request, pay, withdraw, aitime na maandishi mengine mengi.

Kunabendera za nchi mbalimbali. Kando ya hizi bendera, kuna maandishi kama USD, GBP, EUR, AUD, INR, CAD, JPY, SAR na maandishi mengine mengi.

Kuna duka ambalo linauza maji. Kando ya mlango iliyo na rangi ya kijani kibichi na kuandikwa M-pesa , kumepakiwa chupa za maji. Mbele ya duka hili kuna pikipiki ambayo imesimamishwa

Kuna mikono ya watu wawili, mmoja ameshikilia simu ule mwingine akiwa ameshikilia noti za shilingi mia mbili. Yule aliyeshikilia simu anabonyeza programu ya sim toolkit.

Kuna mtu aliyelalia mgongoni, na kuiweka mkono wake, ambayo ina bendeji kifuani. Pale kando kuna maandishi kama personal accident cover, injuries can happen anytime, but recovery shouldn't mean financial stress .